Msichana ameketi mbele ya kompyuta mpakato akionyesha kitabu kilicho wazi. Anaonekana anashiriki katika somo au mkutano wa mtandaoni. Msichana huyu amevaa vipokea sauti na ameketi karibu na mmea wa kijani kibichi.

Mwanamke anatabasamu akitumia kompyuta ndogo mezani. Amevalia shati la samawati, akionesha utulivu. Karatasi chache zimewekwa karibu naye. Anaonekana kua na shughuli za kiofisi au ana mawasiliano ya mtandaoni.

Msichana anaye fanya kazi kwa bidii ameketi mezani akihudhuria mkutano wa mtandaoni kupitia skrini kubwa. Dawati limejaa vifaa mbalimbali vya kazi kama daftari, kalamu, simu na kompyuta ya mkononi, vikionyesha hali ya shughuli nyingi.

Kijana anafikiria kwa undani mbele ya kompyuta yake. Vitabu vipo wazi mezani vikionyesha anasoma Kwa maakini. Anaonekana akitafakari masomo yake.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati yenye kompyuta, wakinyoosha mikono juu kujibu maswali. Mwalimu anafundisha kutoka mbele ya darasa.

Mwanafunzi ameketi mezani akiandika kwa makini huku akiendelea na darasa la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Kuna mmea mdogo pembeni na kikombe chenye penseli nyingi zenye rangi tofauti.

Video ya masomo inaendelea kwenye kompyuta mpakato ambapo mzee anafundisha hesabu kwa kutumia ubao ulioandikwa hesabu za differentials . Mikono miwili inaandika kwenye daftari huku vifaa vya kujifunza vikiwa mezani.

Kijana amevalia vipokea sauti nyeupe akisoma kwa bidii. Amejikita kwenye kompyuta mpakato na daftari wazi. Inaonekana anajifunza mtandaoni kutoka nyumbani.

Kompyuta mpakato imefunguliwa mezani karibu na mzigo wa vitabu vinne. Mandhari ya nyuma yanaonyesha rafu zilizojaa vitabu ikiashiria mazingira ya maktaba tulivu na ya kujifunza.

Mwanafuzi anafuata masomo mtandaoni kupitia kompyuta yake. Anaandika madokezo kwenye daftari. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha. Inaonyesha mfumo wa elimu ya mbali, unaofaa kwa sasa.

Msichana mdogo anashiriki kikamilifu katika darasa la mtandaoni. Ameinua mkono kuashiria ana swali au jibu, huku akishika penseli kichwaani. Kompyuta mpakato iliyo wazi inaonyesha anaendelea kujifunza kwa bidii.

Vijana wawili wanajifunza kwa bidii mbele ya kompyuta ndogo. Mmoja amevaa kifaa cha sauti, akionyesha anaweza kuwa anafanya kazi ya huduma kwa wateja au ana mkutano. Kujifunza kwa kushirikiana kunaimarisha ujuzi wao wa kiteknolojia.

Mtu ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta akizingatia skrini. Kompyuta ya mkononi imewekwa karibu na skrini kubwa ya kompyuta. Huku vifaa mbalimbali vya ofisi vikiwa vimetandazwa mezani.

Mtu anatumia kompyuta mpakato yenye skrini inayoonyesha neno E-Learning . Amevalia shati la manjano na anatumia mikono yote miwili kuandika. Karibu na kompyuta kuna kikombe cheupe, vitabu na miwani zikionyesha mazingira ya kujifunza.

Wasichana watatu wazuri wamevalia sare za shule wakishirikiana kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato. Wanaonekana kuzingatia masomo yao elimu ya kidigitali inashuhudiwa nchini Kenya.

Msichana ameketi mezani, huku akishiriki mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Skirini inaonesha sura nyingi kwa wakati mmoja, zikionesha mawasiliano ya moja kwa moja ya video, kutoka sehemu tofauti.

Msichana anasoma mtandaoni akiwa amekaa mbele ya kompyuta ndogo. Mwalimu anaonekana kwenye skreeni akifundisha. Mazingira ya ndani yanaonekana tulivu, yanafaa kwa kujifunza. Hali hii inaonyesha elimu ya kisasa ya mtandaoni.

Mikono miwili iko juu ya kompyuta mpakato. Moja ikiwa inashika kibodi na nyingine ikielekeza kidole kwenye skrini. Bangili imevaliwa mkononi, ikiashiria mawasiliano au mwongozo wa kidijitali.

Msichana mdogo anatulia mbele ya kompyuta mpakato akihudhuria darasa la mtandaoni. Anaonekana akizingatia somo akifuatilia kwa umakini kile kinachoendelea kwenye skrini.

Kompyuta mpakato imewekwa juu ya meza ya mbao ikiwa wazi na kuonyesha maandishi Online Education pamoja na physic and math kwenye skrini yenye mandhari ya kuvutia. Kikombe cha kijani kiko pembeni kikiongeza utulivu wa mazingira ya kujifunzia.

Mkutano unaendelea na watu wanne wamekusanyika kuzungumzia maswala ya biashara au teknolojia. Kompyuta ndogo na karatasi za kunata zimewekwa mezani zikiashiria mazingira ya kufanya kazi.

Mwanaume anaandika kwa makini kwenye daftari. Kompyuta yake ya mkononi imefunguliwa ikionyesha anafanya kazi. Anaonekana mwangalifu na makini.

Msichana ameketi mbele ya kompyuta akiwa amevaa miwani. Anaonekana kuzingatia masomo au kazi, akifanya kazi yake kwa bidii. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi ya kisasa.

Kijana amevaa hedifoni akisoma kwa makini. Anaandika kwenye daftari huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Taa ya meza inamulika sehemu anayosoma na anaonekana kutulia na kufurahia kujifunza usiku.

Chumba cha kulala kina vitanda vya ghorofa viwili. Kila upande kukiwa na moja. Mashuka yenye rangi angavu yanavutia mmojawapo likiwa na michoro ya nyota. Kabati la kati lina vioo na droo nyingi kwa ajili ya kuhifadhi vitu.

Vijana wanashiriki katika mashindano ya mpira wa mguu. Wachezaji wanajitahidi kufunga bao .Wengine wapo pembeni wakisubiri zamu. Hali ya hewa inaonekana nzuri kwa mchezo.

Darasa limepangwa tayari kwa wanafunzi, likiwa na meza na viti vya kijani. Bodi nyeusi na chati za kujifunzia ziko ukutani. Mazingira yanavutia na yanafaa kwa elimu ya watoto.

Maabara ina vifaa vya kufanyia majaribio ya kisayansi. Meza na viti vimepangwa vizuri vikiashiria utayari wa masomo. Eneo hili linafaa kwa wanafunzi kufanyia utafiti na kujifunza.

Maktaba au chumba cha kompyuta kina kompyuta nyingi zilizopangwa kwa safu. Kila meza ina kompyuta na kiti chake. Taa za dari zinang'aa chumba chote. Inaonekana ni mahali pa utulivu panapofaa kwa masomo au kazi.

Jengo refu la ghorofa lina rangi wa samawati na majano likionyesha Mboya hall na hall nine . Mtu mmoja anaingia ndani labda ni mwanafunzi au mkazi. Jengo hii lina madirisha mengi, kuwashiria ni hosteli ya wanafunzi au makazi

Maabara mpya imepangwa vizuri kwa ajili ya masomo. Vyombo vya kisayansi vipo tayari kutumika, vikisubiri wanafunzi. Mazingira safi huchochea utafiti na ugunduzi.

Vitabu vimepangwa kwenye rafu ndefu ndani ya maktaba yenye mwangaza wa asili unaoingia kupitia madirisha makubwa. Watu kadhaa wameketi mezani wakisoma kwa utulivu wakisaidika na mazingira ya kujifunzia.

Chumba kikubwa chenye viti vingi na meza zilizopangwa vizuri kinaonekana. Viti hivi vimetegenezwa kwa chuma na plastiki vikisubiri wanafunzi. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Viti na meza zimepangwa kwa umbo la mstatili ndani ya chumba chenye pazia refu, kiyoyozi na feni ya dari. Taa ya dari na kioo vinaongeza mwangaza wa asili unao ingia kupitia dirisha mkubwa.

Maktaba ina vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Wanafunzi wanajisomea kwa bidii kwenye meza zao. Nafasi hii inatoa mazingira tulivu kwa ajili ya kujifunzia.

Chumba cha mabweni kuna vitanda vingi vya ghorofa vikiwa na magodoro na nguo zilizotundikwa. Madirisha yanaruhusu mwanga kuingia. Hali hii inaashiria makazi ya pamoja labda katika shule au hosteli.

Darasa kubwa lina madawati na viti vilivyopangwa vizuri vikiwa tayari kwa wanafunzi. Mavazia mekundu na madirisha makubwa yanaongeza mwanga wa asili ndani.

Viti na meza zimepangwa kwa utaratibu ndani ya darasa lisilo na watu. Kila meza ina sehemu ya kificho nyeupe, huku kiti kikiwa na rangi ya samawati. Kikitoa taswira ya mazingira mazuri ya kujifunzia.

Wanafunzi wanahudhuria semina ya Tech Camp wakiwa na kompyuta zao. Wanafanya kazi kwa makini wakijifunza mambo mapya. Mafunzo ya teknolojia yanaendelea vizuri yakionyesha maendeleo

Watu wengi wamejaa ukumbi mkubwa wakiwa wameketi kwenye viti vyekundu. Mzungumzaji amesimama jukwaani mbele yao akiwasilisha hotuba au mada fulani. Ukumbi unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa ajili ya mkutano au tamasha.

Chumba cha kulala kimepangwa vizuri. Kitanda kidogo na dawati la kusomea vinatumiwa vizuri. Kompyuta ya mpakato imewekwa mezani chini ya taa iliyong'aa. Kuta za chumba zimepambwa kwa mapambo.

Chumba cha mikutano chenye meza ndefu ya mbao kimezungukwa na viti vyeusi vya ofisini. Skrini kubwa ukutani inaonesha maudhui mbalimbali, huku ubao mweupe ukionekana upande mwingine. Taa za dari inaangaza vizuri.

Wanafunzi wa sayansi wanajifunza kwa bidii maabarani. Wanavaa makoti meupe ya maabara na wanatumia vifaa mbalimbali vya elektroniki. Mmoja wao anaonekana akitoa maelekezo kwa wengine.

Wanafunzi wapo darasani wakitumia kompyuta zao kwa maakini. Mwalimu anaongoza somo akitoa maelekezo muhimu. Darasa la kompyuta linawezesha wanafunzi kujifunza ujuzi wa kiteknolojia.

Katika maktaba yenye ngazi za mbao zinazozunguka, wanafunzi wanajifunza. Vitabu vingi vimepangwa kwenye rafu vikiashiria mazingira ya kujifunza yenye burudani.

Chumba kidogo chenye samani za kisasa kimepangwa vizuri. Kuna friji na televisheni zote zikionyesha maisha ya kisasa. Dawati na kiti cha rangi ya chungwa vinatoa nafasi ya kusomea au kufanya kazi.

Viti vya ukumbi mkubwa vimepangwa kwa safu zenye mwinuko vyote vikiwa na rangi nyekundu angavu. Sehemu ya balkoni inaonekana juu na mapambo ya ukutani yana mchanganyiko wa rangi ya chungwa na kahawia.

Vitanda vya ghorofa vinne vimepangwa kwa usawa kwenye chumba chenye rangi ya waridi hafifu ukutani na sakafu ya vigae. Mlango uko wazi kuelekea chumba kingine chenye mapambo ukutani na kitanda kimoja.

Wanafunzi wa kike wanasoma katika chumba cha kompyuta. Wamevaa sare za shule zenye rangi nyekundu na nyeupe. Kila mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta yake akifanya kazi kwa makini.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili kila kimoja kikiwa na mto mweupe na godoro yenye mapambo ya rangi. Sakafu ya vigae na kuta isiyo na mapambo inaongeza hisia ya utulivu na usafi.

Kocha amesimama akifundisha wavulana wawili jinsi ya kucheza mpira wavulana wamevalia fulana nyekundu na wanaonekana wakijitahidi kujifunza mazoezi yanaendelea kwenye uwanja kwa udongo.

Mtu ameketi kwenye meza ndefu akisoma kwa makini ndani ya maktaba. Rafu ndefu zimejaa vitabu vya kila aina zikienea kote chumbani. Mwanga mkali unaingia kutoka madirisha makubwa ukiangazia eneo la kusomea.

Madawati mengi yamepangwa vizuri ndani ya darasa. Kila dawati kina kiti chake cha samawati. Sakafu ina rangi nyekundu, na kuta zina rangi za krimu. Dirisha kubwa linaonekana kutoa mwanga wa kutosha.

Madarasa yamejaa kompyuta, tayari kwa matumizi kwa wanafunzi. Safu za kompyuta zimepangwa vizuri zikionyesha mazingira bora ya kujifunzia au kufanya utafiti.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja kimepangwa kwa usafi na kwa urahisi. Blanketi ya rangi ya samawati na kijivu limetandikwa juu ya godoro, huku dawati na kiti cheupe chenye mgongo mwekundu vikisubiri matumizi ya kusomea.

Mitungi ya maabara yamepangwa kwenye kaunta nyeupe yenye bomba la maji katikati. Ukuta wa samawati upo nyuma na viti vimepangiliwa kwenye meza nyingine. Mandhari ni safi na ni ya kitaalamu.

Chumba cha kulala, kina vitanda vya ghorofa. Godoro za samawati zimetandikwa vizuri, zikisubiri kulala kwa amani. Eneo hili linatoa makazi kwa wanafunzi au wasafiri.

Watu wamekusanyika ndani ya chumba chenye vitabu vingi. Baadhi wamekaa kwenye viti wakisikiliza au kujadiliana. Kuna madirisha makubwa yanayo ingiza mwanga. Mazingira yanapendeza kwa kusoma na kujifunza.

Dawati za kompyuta zimepangwa kwa mstari katika chumba cha kompyuta. Kila dawayi lina kompyuta na kiti chake kikiwa tayari kutumiwa. Madirisha yana mapazia mekundu yakionyesha mazingira ya kujifunzia.

Wanaume kadhaa wamejipanga wakichukua chakula kutoka kwenye meza ya bafe. Vyombo vimejaa vyakula mbalimbali vikiwemo viazi na mboga za majani. Wote wanaonekana kufurahia chakula wakishiriki mlo pamoja.

Wanafunzi na mwalimu wanajifunza sayansi, katika maabara. Vipu vya majaribio vilivyo navimiminika vya rangi mbali mbali vimewekwa mezani. Wanafanya majaribio wakionesha udadisi na shauku ya kujifunza.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wamo uwanjani. Mchezaji mmoja amejitayarisha kurusha mpira kwenye kikapu. Wengine wanamwangalia wakiwa tayari kwa mchezo.

Watu wazima na vijana wamevalia mavazi ya kitamaduni wakisherehekea siku ya utamaduni. Bendera nyuma yao inatangaza tukio la shule ya upili ya Thika Road Christian. Wanaonekana wakifurahia utofauti wa tamaduni.

Msichana amevaa vipokea sauti akisikiliza kwa makini. Mwalimu anaongea naye karibu. Wako darasani kwa ajili ya somo. Mazingira yanapendekeza shughuli ya kujifunza lugha.

Mwanafunzi mbele anatumia mashine ya kuandika maandishi ya nukta nundu huku wengine wakisoma vitabu na karatasi. Ukuta una vifaa vya kielimu na mazingira ni ya ushirikishwaji wa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Mwanamke na mvulana wanatabasamu, huku mvulana akitumia msaada wa kutembea. Wote wawili wananaonekana kufurahi wakionyesha uhusiano mzuri. Hii inaashiria msaada na utunzaji katika kusaidia mtoto mwenye mahitaji maalum.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia anacheza kwa umakini na vitu vidogo vya kuchezea vya rangi mbalimbali. Amekaa kwenye meza akijishunglisha na mchezo. Vitu hivyo vimetawanyika mbele yake.

Mtoto mdogo anajifunza kusoma kwa braille . Vidole vyake vimewekwa kwenye karatasi yenye nukta zilizoinuka, akifuatilia hefuri. Hii inaashiria umuhimu wa elimu jumuishi, na ufikaji wa masomo kwa watu wote wenye ulemavu wa macho.

Watoto wanashirikiana kujifunza darasani. Ramani ya dunia ipo ukutani. Kijana mmoja anatumia kiti cha magurudumu akishiriki kikamilifu masomoni. Wanafurahia shughuli zao za kielimu.

Mtoto mdogo amejifunika masikio yake kwa mikono, akionesha usumbufu. Anaonekana kukasirishwa na kelele au mazingira. Watoto wengine wanaonekana nyuma, wakiendelea na shughuli zao darasani.

Mwanamke anasoma kitabu akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Yupo kwenye maktaba karibu na rafu za vitabu. Anazingatia masomo yake. Inaonyesha kujitolea kwake katika elimu.

Mtoto anatabasamu kwa furaha akipokea mikono miwili ya makofi. Anafurahia muda wake darasani akishiriki kikamilifu. Tabasamu lake linaangazia matumaini na furaha.

Watu wamekaa mezani wakiwa na vitabu mikononi. Kila mmoja akiwa anasoma kwa makini. Mazingira yanaonyesha ushirikiano wa kujifunza huenda katika maktaba au sehemu tulivu ya kujisomea kwa pamoja.

Darasani, mwanafunzi anawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara akiwa na daftari lililofunguliwa na pochi ya vifaa mezani. Mwalimu au msaidizi wake ameketi mbele yake naye pia anatumia lugha ya ishara.

Msichana mwenye tabasamu, angavu anaonesha mikono yake iliyopakwa rangi mbali mbali. Mikono yake imejaa rangi nyekundu, samawati, kijani na njano. Anaonekana akifurahia ubunifu na kucheza na rangi, akionyesha furaha tele.

Mwanaume ameketi kwenye dawati akiwa amevaa vipokea sauti, masikioni na miwani. Anasoma kwenye kitabu cha Braille . Anaonekana kuzingatia kwa makini mbele yake kukiwa na kompyuta.

Mwanafunzi aliyeketi anatumia mashine ya maandishi ya nukta nundu, akisaidiwa na mwalimu mwenye fulana nyekundu. Meza imejaa makaratasi, na mazingira ya darasani yanaonyesha bidii ya kujifunza kwa ushirikiano.

Wanaume wawili wamevalia sare za samawati wakiangalia komputa kibao. Mwanaume mmoja anamwonyesha mwenzake kitu kwenye skrini wakionekana kujadili jambo muhimu.

Mwanamke anawasiliana kupitia kompyuta ndogo, akitumia lugha ya ishara. Anatabasamu zuri, akionyesha mawasiliano yenye ufanisi. Teknolojia inawezesha watu wenye mahitaji maalum kuwasiliana kwa urahisi.

Watoto watatu wameketi darasani wakishiriki kwa furaha kwenye shughuli ya kuinua mikono wakifuatilia mwalimu aliyevaa sweta ya kijani. Mazingira ni ya kujifunza yenye bao nyeupe na vifaa mbalimbali vya kielimu.

Mwanamme na mwanamke wanajifunza kuchora kwa umakini. Mwanamme amevalia shati la njano na kitambaa cha bluu shingoni akitumia brashi yake kwa ustadi. Mwanamke amevaa miwani akishikilia brashi akifuata maelekezo kwa bidii.

Mkono wa mtoto mdogo umeelekezwa na mtu mzima kuweka kipande cha rangi kwenye kifaa cha mbao chenye msumari ya duara. Zoezi hili linasaidia kukuza uelewano kati ya macho na mikono pamoja na ustadi wa misuli midogo.

Msichana mwenye miwani anacheza kwa furaha na kichezeo cha shanga. Anacheka akivuta shanga kwenye waya zilizopinda. Kichezeo kingine cha kupendeza kinaonekana nyuma yake, akifurahia muda wake.

Mwanamme anamfundisha binti yake jinsi ya kutumia kompyuta kibao. Wote wawili wanatabasamu wakifurahia kujifunza pamoja. Teknolojia inaunganisha familia.

Kijana anatumia kompyuta yake akifanya kazi au kusoma. Amevaa kifaa cha kusaidia kuskia. Mazingira ya nyumbani yanatoa utulivu.

Kikundi cha watu wazima kinashiriki katika mkutano, au warsha. Mzungumzaji anaelekeza kwenye ubao mweupe. Wote wamevaa mashati ya samawati, wakionyesha umoja. Mmoja amekaa kwenye kiti cha magurudumu, akishiriki kikamilifu.

Watu watatu wanashiriki kupika jikoni. Mwanaume mmoja anamwaga kiowevu kwenye bakuli kubwa akisaidiwa na mwanamke mwenye nywele zilizokunjama. Mwanamke mwingine anaangalia kwa umakini.

Mwanamke na mwanaume wanacheka kwa furaha wakigonganisha mikono. Wameketi mezani na daftari liko wazi mbele yao. Nyuso zao zimetawaliwa na tabasamu ikionyesha uhusiano mzuri kati yao.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu akijishughulisha na mchezo wa mpira wa rangi na vijiti vya waya viliyojikunja. Mazingira ya ndani yanaashiria kuwa hii ni shughuli ya mazoezi ya akili na ufundi wa mkono.